Katika kutunza meno, mtu anapaswa kutumia dawa ya meno ya fluoride na mswaki wa meno wenye kichwa kidogo na unywele laini. Kupiga mswaki meno na fizi yako kunasaidia katika kupunguza kiasi cha bacteria kinacholetwa na mabaki ya chakula baada ya kula.